Soko la matunda lenye rangi na shughuli nyingi. Kuna aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, yakiwemo, ndizi, mananasi, mapapai, maembe, na parachichi. Ndizi zimefundikwa juu kwenye paa la kibanda, huku matunda mengine yakiwa kwenye meza ya mabao.

...Rangi ya machungwa lililobeba magari mapya kwenye tela maalum ya kubeba magari. Magari yale yamepangwa kwa safu mbili, baadhi juu na mengine chini yakiwa ni ya rangi mbalimbali kama nyeupe, kijani na nyekundu. Lori hilo limesimama kando ya barabara yenye lami na kwa nyuma kuna miti mirefu ya kijani na hanga yenye mawingu mengi.

Gari aina ya trela ikiwa imeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari ina muundo wa kuvutia kuonyesha wosia wa giza inaonekana kuwa katika hali nzuri. Nyuma ya gari Kuna magari mengine yaliyobaki na mazingira yanaonekana kuwa ya kijani kibichi yenye miti mingi na anga ya buluu. Watu wachache wanaonekana upande wa kulia.

Jengo la kijani linaloonekana kua la biashara dogo dogo labda ya kuuza bidhaa za mchanganyiko au huduma kama M-pesa. Mlango wa duka umefunguliwa na nje kuna kibao cha mambao na chupa ya maji. Juu ya duka kuna maandishi yanayosomeka, New Generation, huenda ikawa ni jina ya biashrara. Pembeni yake kuna mtu aliyeva sare ya bluu labda mfanyikazi au mteja. Duka hili limejengwa kando ya barabara.

Bango la matangazo ya bima kwa waendeshaji bodaboda kutoka kampuni ya bima rahisi. Kuna mwendesha bodaboda akiwa na abiria barabarani. Mahandishi kwenye bango yanasema, Safe Guard Your Boda With An Affordable Third Party Cover For Six Months.

kuwa anakusafirishia magari ikiwa barabarani. Loli hilo lina magari kadhaa yamepakiwa juu yake likiwa linaelekea mbele kwenye barabara kuu yenye magari mengine yanayosafiri pia. Anga ni la mawingu mepesi na mazingira ya barabara yanaonekana kuwa ya kisasa. Lori hilo linaonekana likifanya kazi ya kusafirisha magari mapya au yanayopelekwa sokoni au kwenye maduka.

...Nne imesimama kwenye nyasi kuna ya rangi nyeupe, samawati, kando yake kuna mti ya aina tofauti tofauti yenye rangi ya kijani kibichi.

Lori kubwa ya rangi ya machungwa iliyobeba magari madogo. Lori hili lina trela maalum yenye ghorofa mbili ambapo magari yamepangwa juu na chini kwa ustadi. Jumla ya magari yanaonekana kila moja likiwa limeegeshwa kwa usalama. Mandhari ya nyuma ni ina miti ya kijani na anga ya mawingu.

Mengi ya vitunguu vyekundu yaliyopakiwa kwenye lori la kijani na yaliyopangwa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi ya kupakua hayo kupanga magunia haya. Mwanamke aliyevaa shati la mikono mirefu, sketi ya blue yenye mistari na kofia ya kujikinga na jua anasimama karibu na magunia hayo.

Biashara ya magari inayoitwa car brokers ambayo inaonekana kuwa na jengo kubwa la ghorofa nyinyi za ghorofa nyuma yake. Mbele ya jengo hilo kuna msururu wa magari mbalimbali yaliyopangwa kwa mstari mmoja yakiwa mapya au yaliyotumika lakini katika hali nzuri. Magari haya ni aina ya SUV na mengine ni sedan, baadhi yakiwa na nembo za Toyota.

Biashara ya kawaida mashinani yenye maandishi ya jina la duka juu ya ukuta: Amani Gen Shop, mango, tomato, dairy, milk bar . Jengo lina milango na madirisha ya rangi ya blue , na ukuta wa nje umechorwa maandishi kwa rangi tofauti. Mbele ya mlango mmoja kuna mwanaume amesimama akiwa amevaa shati ya miraba na suruali ya blue .

Mbalimbali za mboga zilizopangwa kwenye sehemu ya mbao kama meza au sanduku la kuuzia. Kuna mboga ya rangi tofauti ya kijani, ya njano na ya kahawia. Na yote yana maumbo tofauti kidogo. Mboga yanaonekana kuwa yamevunwa hivi karibuni na yako tayari kwa ajili ya kuuza au kuhifadhiwa.

Biashara nyingi ndogo ndogo hasa saluni za kina mama, kuna viti vingi vya plastiki vya rangi mbalimbali watu wamekaa wakihudumiwa huku wengine wakisubiri zamu. Mabango ya matangazo ya huduma mbalimbali yamewekwa juu na pembeni ya vibanda, rangi angavu na shughuli nyingi.

Aliyesimama karibu na mashine mbili za kuuza bidhaa kwa mfumo wa 'ATM'. Mashine moja imeandikwa 'Salad ATM' ambayo huuza mafuta ya kupika. Na nyingine imeandikwa 'Milk ATM' inayotoa maziwa safi yaliyopashwa moto. Pembeni kuna rafu yenye chupa au mitungi midogo ya plastiki kwa...

Eneo la maegesho, lililo jaa magari zilizopangwa kwa mstari nadhifu. Magari haya ni ya aina mbalimbali, rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi, nyekundu na kijivu, na unaonekana kuwa mapya au yaliyotumika hivi karibuni. Eneo hili linaweza kuwa ni soko la magari, yadi ya magari yanayoagizwa kutoka nje, au sehemu ya kuhifadhi magari.

Sokoni kuna watu wanauza vitu vya aina tofauti, kuna maembe, ndizi, viazi, nyanya. Wengine wanatembea na pia kuna taa za trafiki.

Anayeshikilia kiasi kikubwa cha noti za fedha za Kenya, hasa noti za 1000. Fedha hizo zimepangwa vizuri na kushikiliwa kwa mikono miwili na mtu huyu anaonekana kuwa ndani ya chumba. Noti hizo zinapitia rais wa zamani wa Kenya na zinaonyesha kuwa ni sarafu rasmi ya nchi hiyo. Madhari ya nyuma ni ya ofisini au sehemu ya ndani na inaonekana shughuli ya kifedha au biashara inaendelea.

Bima ya maisha kutoka kwa shirika la Anzio Insurance Agencies. Mandhari ya tangazo ni ya rangi nyeusi na buluu ya kuvutia ikionyesha maandishi kama, Life Insurance na kauli mbiu ya, Your Future Protected. Kuna orodha ya huduma zinazotolewa kama vile, Term Life Insurance.

Yakiwa yamepangwa vizuri katika maegesho. Magari ya kisasa yakiwa rangi nyeupe kijivu na fedha na yana muundo wa esvi na sedan. Eneo hili inaonekana kuwa ni la kuuza magari au gala ya magari makubwa. Anga ni safi na lina mawingu meupe ikionyesha hali nzuri ya hewa.

...aina ya Toyota Hiace, lililosimama mbele ya jengo la nyumba lenye paa la kisasa la mviringo. Gari hili linaonekana kuwa na usafiri wa abiria au shule kutokana na ukubwa wake na vioo vingi. Pembeni kuna mapipa ya rangi mbalimbali na taa ya kuangaza ikiashiria huenda ni kituo cha huduma au eneo la kupumzika.

Gari la rangi nyeusi aina ya SUV, ilikuwa ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Gari lina muonekano wa kisasa, mangurudumu makubwa ya kuvutia, vioo vya giza na taa za kisasa upande wa nyuma. Sakafu ni safi, limefunikwa kwa vigae vya rangi ya kijivu. Jengo lina mwangaza mkali wa taa nyeupe.

Jengine jeusi yakiwa yamegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari la mbele ni la rangi nyeusi na vioo vyeusi vya tint , rim za kisasa na spoiler dogo nyuma. Nyuma yake kuna gari jeupe ambalo lina rack ya kubeba mizigo juu. Mazingira yanaoenakana kua ya kijani na kuna miti na majani kuashiria kwamba magari haya yameegeshwa kwenye eneo la wazi huenda ni uwanja au bustani.

Kenya shilingi elfu moja notihiyo ina mahandishi Kenya na elfu yakiwa yameandikwa kwa mahandishi makubwa. Pia ina picha ya jengo la Kenyatta International Conference Center, KICC, ambalo ni maarufu jijini Nairobi. Rangi ya noti hii mchanganyiko wa kahawia, kijivu na dhahabu.

...kisasa lililopakiwa pale mbele ya lango la kiota, guma za mangari. Na lile na muundo wa kuvutia na mangurumo meupe makubwa. Nikweli imeingia shule mbele ya lango la vio vinasomeka service. Lakini kile cha lango kuna mwandishi anasema approach slowly, push door. Ikionyesha kuwa ni mlango wa kielektroniki.

Cha sokoni kilichojaa matunda na mboga kuna miganda ya ndizi lililoiva na ndizi mbichi zenye rangi ya kijani juu chini kuna nyanya nyekundu zilizojaa kwenye sehemu ya kuuza pia kuna vikapu venye pilipili hoho.

Gari la buluu likiwa limepakia juu ya trela la kubebea magari ambalo linaendeshwa na gari ya rangi ya kijivu. Inaonekana kua ni eneo la barabarani lenye mvua ama unyevunyevu ardhini. Gari hilo lililopakiwa huenda lina tatizo au linadhimishwa kwenye sehemu nyingine. Mazingira ya pembeni yanaonekana kuwa ya kijani kibichi.

Ni shughuli nyingi ambapo watu wengi wanapita wengine wakiuza bidhaa mbalimbali, kushoto na kulia kuna vibanda vya nguo, blanketi na bidhaa vya matumizi vya kila siku. Watu wamevalia mavazi ya kawaida wengine wakiwa wamebeba bihaa walizonunua, eneo hili linaonekana kuwa ni la mtaa au soko la wazi.

...lenye muundo wa vioo vingi na paa pana. Mbele ya jengo hilo kuna magari kadhaa yameegeshwa yakiwemo madogo na makubwa. Sura ya eneo hili ni ya lami na anga ni ya blue bila mawingu. Kiashiria hali nzuri ya hewa. Jengo linaonekana kuwa kituo kikubwa cha biashara, uwanja wa ndege au kituo cha huduma rasmi. Mazari ni safi na...